Mbolea ya kisasa iliyotengenezwa kiwandani, na kuwekwa kwenye mifuko miwili. Hii hutumika kwa ajili ya shughuli ya kilimo, ili kufanya mazao yakue vizuri. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Dawa iliyotengenezwa kiwandani na kuwekwa kwenye chupa. Hupatikana kwenye maduka yakuuza viwatilifu, hii hutumika kutibu wanyama mbalimbali kama vile: ng’ombe, kondoo na mbuzi; dhidi ya kupe.

Kilimo cha biashara ambapo miche ya pilipili imepandwa kwenye shamba kubwa, pia kuna mwanaume anayevuna zao hilo na kuweka kwenye toroli, badaye husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, migomba imepandwa katika shamba kubwa kwenye mistari, imezaa mikungu ya ndizi badaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo viazi mviringo vimechimbwa kutoka shambani na kukusanywa ardhini pia kuna watu wanaviweka kwenye mifuko, baadae usafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa na hii huwasaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo watu wanavuna mahindi kutoka kwenye shamba kubwa na baadae husafirishwa kuelekea sokoni, shughuri hii huwasaidia wakulima kujiongezea kipato baada ya kuuza.

Kilimo cha biashara ambapo, watu wanachimba viazi mviringo kutoka kwenye matuta, baadaye hukusanywa na kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa, hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo vitunguu vimepandwa kwenye shamba kubwa, pia kuna mtu anavuna zao hilo, badae husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa, shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara, ambapo migomba imepandwa kwenye mistari, katika shamba kubwa. Pia imezaaa mikungu ya ndizi, baadae ikikomaaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, viazi mviringo vimewekwa kwenye mifuko baada ya kuvunwa kutoka shambani, baadaye husafirishwa kuelekea sokoni kuuzwam, na hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo matarachichi, yamefunwa kutoka shambani na kuwekwa kwenye vikapu vya plastiki, baadae usafirishwa kuelekea sokoni kurudi na hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo migomba imepandwa katika shamba kubwa, imezaa migomba ya ndizi, pia kuna mwanaume anayevuna zao hilo, baadaye hupelekwa sokoni kuuzwa ili kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo mwanamke yuko shambani anachimba viazi mviringo ambavyo baadaye hukusanywa na kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa na yeye humsaidia kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo viazi mviringo vimewekwa kwenye mifuko baada ya kuvunwa kutoka shambani, pia kuna gari ambalo lipo tayari kusafirisha kuelekea sokoni kuuzwa, na hii huwasaidia kuwaingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo, miti ya mapapai imepandwa katika mstari kwenye shamba kubwa, limezaa matunda yakikomaa Huvunwa na kusafirishwa kuelekea sokoni kuuzwa, Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo vitunguu vimepandwa katika mistari kwenye shamba kubwa, pia kuna mabomba yenye rangi nyeusi yanasafirisha na kusambaza maji, shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo maharage yamepandwa katika shamba kubwa. Yapo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini, ili kusafirisha na kusambaza maji. Shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo trekta linalima shambani, baadae hupandwa mazao na kumwagiliwa. Shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato, kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, kusafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongoza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba, yanaosafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea mepandwa kwenye mabomba yanayosafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe husafirisha maji na virutubisho bila kutegemea udongo hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, hisafiridha maji na virutubisha bila kutumia udongo hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha sa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye hii ongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe hupitisha maji na virutubishi bila kutumia udongo hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yanayosafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo ili husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, husafirisha maji na virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe kupitisha maji na virutubisho bila kutumia udongo, hii huongeza ufanisi wa uzalishaji na kipato kwa wakulima.

Kilimo cha biashara ambapo mboga ya majani imepandwa kwnywe mistari katika shamba kubwa. Baadae humwagiliwa ili kusaidia wakulima kujiingizia kipato baada ya kuuzwa sokoni.

Kilimo cha biashara ambapo mboga ya majani, yaani kabichi; imepandwa katika shamba kubwa, baadaye ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa kwenye chumba maalumu ambacho hurekebisha hali ya hewa kama vile mwanga, joto na unyevu unyevu, pia hudhibiti wadudu waharibifu. Hii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Kilimo cha kisasa ambapo mboga ya majani imepandwa katika chumba maalumu, ambacho hurekebisha hali ya hewa kama vile joto, mwanga na unyevu unyevu, pia hudhibiti wadudu waharibifu. Hiii huongeza ufanisi wa uzalishaji.

Shughuli ya ufugaji ambapo ng'ombe wa kisasa wametunzwa vizuri kwenye banda lao. Hii huwasaidia wafugaji kujipatia nyama, maziwa, kwato, mbola na kipatoo baada ya kuwauza.

Kilimo cha biashara ambapo, shamba kubwa limelimwa vizuri na kupandwa mazao, ambayo yapo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji, hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, mimea imepandwa kwenye shamba katika mistari, kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini, kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza maji. Hii husaidia wakulima kujiingizia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji, ambapo shamba kubwa limelimwa vizuri na kupandwa mazao ambayo yapo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Kuna mabomba yanayosafirisha na kusambaza maji. Hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, pia kuna bwawa kubwa lililojaa maji. Eneo hili linaweza kutumika kwaajili ya shughuli ya uvuvi na utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani nyasi fupi na miti una wanyama pori ambao ni tembo. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli ya utalii ili kujihingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za ufugaji na kilimo, na pia kuvutia watalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili, yaani miti na nyasi fupi, pia kuna mto uliojaa maji, ambao husaidia kwa ajili ya shughuli za uvuvi na kilimo cha umwagiliaji.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, pia kuna wanyamapori mbalimbali kama vile: pundamilia na nyumbu. Eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli za utalii.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza, yenye uoto wa asili yani miti na nyasi fupi. Pia kuna wanyama pori kama vile pundamilia na twiga. Eneo hili linaweza kutumika kwaajili ya utalii, ili kujiingizia fedha za kigeni.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupendeza yenye uoto wa asili yaani miti na nyasi fupi, pia kuna wanyamapori eneo hili linaweza kutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vile utalii ili kujiingizia fedha za kigeni.

Ufugaji wa kisasa ambapo mbuzi wametunzwa kwenye banda lililojengwa kwa mbao, wanakula majani yaliyowekwa mbele yao. Shughuli huwasaidia wafugaji kujipatia nyama, mbolea, ngozi na fedha; baada ya kuuza mifugo yao.

Kilimo cha biashara ambapo mahindi yamepandwa kwenye mstari katika shamba kubwa yapo katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, shughuli hii uwasaidie wafanyabiashara kujipatia kipato baada ya kuuza mazao yao.

Mifuko yenye mbegu bora za mazao mbalimbali kama vile; matango, karoti, vitunguu, bamia na mbogamboga za majani ambazo hupandwa shambani na kumwagiliwa baadaye huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kilimo cha biashara ambapo miche imepandwa katika shamba kubwa, kwenye mistari kuna mabomba yenye rangi nyeusi yametandazwa ardhini ili kusafirisha na kusambaza maji, shughuli hii huwasaidia wakulima kujiingizia kipato.

Hifadhi ya wanyamapori mbalimbali, ambapo kuna swala anayekula majani, shughuli hii husaidia kuvutia watalii, hivyo kujiingizia fedha za kigeni, pia kuitangaza nchi kimataifa.